Ni dawa ya Aritromycin ambazo zinamezwa kwa matembe. Dawa hii hutumika kutibu magonjwa ya kuambukizwa ama magonjwa yanayosababishwa na viini vya bakteria.

Ni dawa za chanjo. Dawa hii inatumika dhidi ya magonjwa ya kuambukiza kama vile magonjwa ya rubela, mabushi na magonjwa mengineyo ambayo chanjo hii inasaidia kuikinga.

Ni kwenye ward ya hospitali, pale ambapo wagonjwa wanalazwa wakiendelea na matibabu yao. Kwenye ward hii kuna vitanda vingi ambavyo vimepangwa, huku baadhi ya vitanda vikiwa vimebeba wagonjwa.

Daktari anamkagua mgonjwa kabla ya kuweza kupima hali ya shinikizo la damu mwilini. Daktari anamshika mkono wa mgonjwa, huku akijiandaa kuweka mashine ya kupima shinikizo la damu mwilini.

Ni daktari anayeshughulikia maswala na matatizo ya masikio akimhudumia mteja wake. Ameshika tochi ya kumulika kwenye masikio huku akionekana kumgagua mteja wake kwa umakinifu.

Dawa ya palecha ni dawa ya kienyeji, aina ya dawa iwezapo kumimarisha nguvu za kiume, pamoja na kutatiza maswala ambayo huhusiana na maswala ya kiume.

Makazi haya yamezingirwa na mafuriko. Mafuriko haya ni mengi mno huku watu wakilazimika kutumika mashua ili waweze kufika kwenye majengo kwa shughuli za uokoaji pamoja na kuthatmini hali ya uharibifu.

Huyu ni mhudumu ambaye anapeana chanjo kwa watoto ambao wamezaliwa haswa katika sehemu ya ukame. Mhudumu huyu anatembea na jokovu lake la kuweka dawa kwani sehemu hizo nyuzi za joto ziko juu sana.

Daktari anampa mtoto dawa kwenye zahanati, mama amemshika mtoto wake huku daktari akimhudumia kwani hii ni chanjo ambayo inapeanwa kupitia mdomoni.

Watu wengi wamejitokeza ili waweze kupata chanjo muhimu dhidi ya virusi vya corona haswa katika msimu huu ambao virusi vya corona vimezidi kutatiza ulimwengu na kuleta maafa mengi.

Dawa ya Abdellah Herbal sasa hivi ni moja yapo ya madawa ambayo inaonekana kuleta matumaini hasua kwa kudhibiti gonjwa la korona ambalo limeweza kuleta maafa mingi kote kote ulimwenguni.

Ni daktari wa masuala na matatizo ya macho. Huyu daktari anamfanyia mgonjwa wake ukaguzi wa macho ili aweze kubaini ikiwa mteja wake akona shida yoyote ya macho.

Daktari anamshughulikia mgonjwa ambaye kwa bahati mbaya amepoteza maisha yake. Daktari anamwandaa mgonjwa ili aweze kumpelekwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti.

Kina mama hao wanachota maji ya mafuriko yalioingia kwenye makazi yao, moja anachota na ndoo uku mwengine akichota na karai uku wamevaa barakoa.

Hii ni sindano ya chanjo, chanjo hii ni ya magonjwa kama vile ukambi, surua na mabushi hayo ni magonjwa ambayo ni hatari sana na ni sharti mtu aweze kupata chanjo ili kujikinga dhidi ya magonjwa haya.

Mkulima ananyunyiza dawa mimea yake. Ni muhimu kunyunyiza mimea yako dawa zinazosaidia mimea yako dhidi ya wadudu waharibifu kama vile viwavi na magonjwa mengine ya mimea.

Huyu anafukiza nyumba ama anafanya Ile kazi ya ufukizo. Anaonekana pale amejifunga kibobwe na amevaa zile vifaa vya kumkinga dhidi ya madawa za kufukiza

Ni wanawake kwenye maeneo ya ukame. Wakitembea masafa marefu kutafuta maji. Wanawake hao wamejitwika mitungi ya maji kwenye vichwa vyao huku wakitembea kwa jua kali mno.

Hizi ni dawa za chanjo ya magonjwa kama vile Ukambi, Surua na Mabushi. Magonjwa hayo ni hatari sana na yanaweza kusababisha ngozi kuchipuka. Chanjo hii ni muhimu katika kukinga dhidi ya magonjwa hayo.

Huyu mzee amediwaa akitazama bango la dakitari wa kienyeji bango hili linaelezea aina za madawa kama vile; dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke mume au hawa.

Kibanda cha kuchota maji kinawaanufaisha wanachi pamoja na wenyeji ,watu wengi wanaonekana kupanga foleni ili kupata nafasi ya kuchota maji ya matumizi katikati nyumbani na shuguli nyingine

Kwenye zahanati daktari anamhudumia mzazi, mzazi amemlete mtoto wake ili aweze kupata chanjo. Chanjo ni muhimi sana kwa watoto wadogo ili kuimarisha kinga zao za mwili dhidi ya magonjwa

Ni sindano na dawa ya chanjo. Dawa hii ya chanjo, inatumika kukinga ugonjwa kama vile. ukambi, surua na mabushi. Kwani magoonwa hayo ni sharti, upate chanjo, ili uweze kuepukana hadhari zao.

Hii ni dawa ya chanjo, dawa hii ya chanjo inakinga magonjwa kama vili surua, ukambi na mapushi, unashauriwa kutumia dawa hii mara moja tu, kwani baada ya kufunguliwa na kutumiwa hautaruhusiwa kutumika tena.

Huku gonjwa la korona likizidi kuzua hofu na taharuki kotekote ulimwenguni, watu wengi wamehamasishwa waweze kuzingatia zile vipengee vya kiafya pamoja na kuvaa barakao na kupata chanjo ili kujikinga dhidi ya hivi virusi hatari.

Ni washonaji wawili kwenye duka la kushona barakoa. Washonaji hawa wanatumia mashine kushona. Wameweza kushona barakoa nyingi na wamezipanga juu ya meza.

Baba anamkumbatia mtoto mchanga. Anamtazama mtoto kwa furaha mno, huku mama akiwa ameketi naye bega kwa bega, wakitazama mtoto mchanga.

Shughuli za uokoaji zinaendelea, ili watu ambao wamefunikwa na vifusi vya nyumba waweze kuokolewa baada ya tetemeko la ardhi la kutisha. Watu wengi wanakisiwa kufunikwa kwenye vifusi hivyo.

Mvua ya mafuriko imeweza kuleta uharibufu mwingi. Ikiwemo pia miporomoko ya ardhi ambayo imeshuhudiwa katika sehemu mbalimbali. Huku barabara pamoja na nyumba na mali nyingine zikiharibiwa.

Muuguzi amevaa nguo ya rangi ya samawati, anampa mtoto chanjo ya paja. Chanjo hii ni muhimu kwa kumzuia mtoto ili asije akapata ugonjwa kama vile maposa.

Hii ni dosi ya mara mmoja, ya chanjo ya magonjwa kama vile Surua, Ukambi na Mapushi. Chanjo hii upeanwa mara mmoja tu, kwani inapofunguliwa haiwezi ikatumika tena kwa mara ya pili.

Huyu amejitwika kinyunyizio cha mgongoni, huku akinyunyiza dawa kwenye mimea. Amevaa aproni pamoja na kinga mikononi ili kujizuia dhidi ya madhara ya dawa za kunyunyiza.

Hii ni kampuni ya Masai Herbal Clinic ambayo bila shaka inakupa dawa za kienyeji za kiasili. Pata tiba tu za kiasili kwa asilimia mia ndani na nje ya Tanzania.

Kwenye chumba cha oparesheni, wataalamu wa upasuaji ama madaktari wa upasuaji, wanamshugulikia mgonjwa aliyekatika hali ya maututi, amelazwa pale hili awezekupata upasuaji wa kidharura.

Wamama wanapiga foleni kwenye Kliniki ili watoto wao waweze kupata chanjo, chanjo ni muhimu katika maisha ya mtoto kwa sababu inawasaidia watoto kuimarisha kinga zao.

Hapa ni kwenye wodi ya uzazi. Baada ya mtoto mchanga kuzaliwa, madaktari wanamsughulikia ili kumwandaa kabla ya kumkabidhi mtoto huyu kwa mamake.

Wahudumu wa afya ya kijamii. Wameandaa mikutano maeneo mbalimbali, ili waweze kuhamasisha watu jinsi ya kuzingatia vipengee vya afya, ili waweze kuepuka virusi hatari vya corona.

Daktari anapeana chanjo, huku akiwa ameshika pamba mkononi. Mama huyo amefunga barakoa na amevaa miwani. Huku akionekana kuvumilia uchungu wa sindano.

Daktari anampa chanjo mama. Mama ameketi kwenye kiti. Daktari amevaa barakoa kando yake kuna jokofu ya kuweka dawa.

Daktari wakushughulikia maswala ama matatizo ya meno. Anamhudumia mteja wake. Amevaa vile vifaa vya kinga, huku akiendelea kumshughulikia mteja wake.

Daktari anampa chanjo mtoto mchanga, haswa katika msimu wa virusi vya Korona. Virusi hivi ni virusi hatari sana na haswa, kwa watoto wadogo ambao kinga zao bado hazijaimarika.

Mfanyikazi kwenye kiwanda cha kutengeneza sabuni ya maji. Kwenye viwanda ya aina hii ambapo kemikali nyingi zinausika. Wafanyikazi wanashauriwa kuvaa vili vifaa vya kuwakinga ilikuakikisha hawatapata madhara yoyote ya kemikali.

Kwenye maabara ya kiafya, daktari anazo sampuli nyingi, ambazo anazipitia na kuzichunguza, ili aweze kubaini aina ya bakteria, magonjwa na maambukizi mengine.

Muuguzi anayefanya kazi na Shirika la Geneva Global anamchunguza mgonjwa wake. Shirika hili linatoa huduma za bure kwa wale ambao wana matatizo ya meno.

Ni katika maeneo ya ukame mjini. Watu wengi wanaathirika kwa sababu ya uhaba wa maji. Wanalazimika kusafiri masafa marefu pamoja na kupanga foleni ndefu. Wakisubiri sana kwa muda mrefu kupata maji, ambayo ni adimu mno katika maeneo hayo.

Gonjwa la Corona limetatiza watu wengi ulimwenguni kote. Watu wengi wanaofia kuangamia kwa sababu ya virusi hivyo. Kwa hivyo watu wengi wanashauriwa wajitokeze waweze kupata chanjo dhidi ya virusi hivyo.

Shughuli za kawaida za kimatibabu, zimeweza kusimama katika hospitali ya Ahero magharibi mwa Kenya baada ya mafuriko kushuhudiwa kwa msimu wa mvua.

Hapa ni kwenye chumba cha upasuaji, madaktari wapatao wanne wamemzingira mgonjwa. Mgonjwa amekwisha fanyiwa upasuaji huku madaktari wakiwa wamevaa kinga mikononi mwao kudumisha usafi.

Huku janga la Corona, likiwa limezidi kuzua hofu la taharuki. Watu wengi wamejitokeza ili waweze kupata chanjo hilo, wakishauriwa kutumia vifaa vya kujikinga dhidi ya hivyo virusi kama vile kunawa mikono na kuvaa barakoa.

Hizi ni tembe ama vitamini za iron , almaarufu kama 'Ferrous Sulfate' ambazo zinatumika kwa kuimarisha uzalishaji wa seli za kutengeneza damu kwenye mwili wa binadamu.

Huku maeneo ya kiangazi wakilemewa na kutatizika kwa sababu ya ukosifu wa vyakula. Mashirika ya kushughulikia maswala ya kibinadamu, yamaweza kupeleka vyakula na bidhaa ingine muhimu katika maeneo hayo.

Ni mhudumu wa afya wa kijamii akizunguka vijijini na kuhamasisha kina mama jinsi ya kutunza mimba na njia sawa za kiafya za kutumia ili kupanga uzazi.

Hapa ni kwenye wadi ya watoto wachanga . Daktari huyu anawakagua watoto ambao wamewekwa kwenye viangulio . Viangulio husaidia watoto kuimarika haswa baada ya kuzaliwa kabla za siku.

Huenda watu wengi wakawa katika hatari ya kuambukizwa na magonjwa ya maji kama vile kipindupindu kwa sababu ya hali ya mafuriko ambayo imesababisha maji mengi kwenye mtaani na manyumbani, hali ambayo inaweza kuchangia uambukizaji wa magonjwa ya maji.

Shughuli za uchukuzi na usafiri zimeweza kutiatizika kwa kiasi kikubwa katika miji mikuu kwa sababu ya mafuriko. Mafuriko hayo yamefanya njia kutopitika huku watu wakijipata matatani.

Mmoja wa madaktari wa meno, sasa hivi anashauri watu waweze kutembelea kwenye kliniki zao, ili waweze kupata ushauri, jinsi ya kutunza meno, kuimarisha usafi, ili meno yao yasipate magonjwa.

Haya ni madini ya aina ya vitamin D. Madini haya yamewekwa kwenye chupa ya rangi ya kijani kibichi. Madini haya yanasaidia katika kuimarisha mifupa pamoja na kinga ya mwili.

Ni daktari wa kutembea akipeana chanjo. Huyu daktari anamhudumia mgonjwa wake. Amevaa joho lake jeupe la kazi pamoja na barakoa. Vile vile huyu daktari anatembea na jokofu lake la kuweka dawa.

Hii ni chanjo ambayo inasaidia kuzuiya magonjwa kama vile ukambi ,surua na mabushi ,chanjo hii ni muhimu sanaa Kwa sababu hayo ni magonjwa ambayo yasipo pata chanjo huenda ikazua hatari kubwa sanaa Kwa Afya ya binadamu .

Chanjo ni muhimu sana kwa watoto na wazazi wanashauriwa wahakikishe kwamba watoto wao wameweza kufuata ile ratiba ya kliniki ya kupewa chanjo, ili wasije wakapata madhara ya kiafya na kinga duni.

Daktari anampa mtoto mdogo chanjo ya mdomo. Chanjo hii ni muhimu sana katika kukinga mtoto kinyume na magonjwa hatari kwa mfano, ugonjwa wa kupooza.

Ni muhudumu wa duka la kuuza madawa, muhudumu huyu anapanga dawa kwenye meza, kunazo chupa mingi za dawa, muhudumu huyu amevaa koti lake la rangi nyeupe pamoja na barakoa.

Kwenye kliniki ya kupea watoto chanjo. Watu wamepanga laini wakisubiri watoto wao wapewe chanjo uku madaktari wakiwa wamejiandaa tu kuwahudumia wateja ambao wamekuja kutafuta chanjo hio muhimu.

Foleni ndefu zimeshuhudiwa huku watu wengi wakijitokeza ili waweze kupata chanjo la virusi vya korona, ambavyo vimezidi kuzua maafa mengi duniani. Watu wanashauriwa waweze kujitokeza kwa wingi ili wapate hii chanjo muhimu ambayo itawasaidia kuwakinga dhidi ya virusi hivyo ambavyo ni hatari.

Hii ni dawa ya chanjo. Dawa hii ni chanjo dhidi ya magonjwa kama vile surua, ukambi na mabushi. Magonjwa hayo ni sharti mtu aweze kupata chanjo kwa sababu ni magonjwa yaliona adhari kubwa sana za kiafya.

Hizi ni dawa za chanjo aina ya MMR2. Dawa hizi zinatumika kukabiliana ama kuzuia magonjwa ya virusi kama vile ukambi, surua na mabusha.

Ni wauguzi wa meno ambao wanamshughulikia mgonjwa. Wauguzi hawa wamevaa majoho yao ya rangi nyeupe, pamoja na barakoa kwenye vichwa zao, vile vile wameva kinga mikononi mwao, ili waweze kumhudumia wagonjwa wao vizuri.

Hizi ni dawa za vitamini, tembe hizi zinasaidia katika kuimarisha nguvu kwenye mwili pia kunayo kipimajoto, kipimajoto kinatumika kupima kiwango cha joto mwilini.

Nesi anamkagua mtoto punde tu baada ya kuzaliwa. Mtoto mdogo anapozaliwa ni muhimu kumfunika na nguo nzito ili asije akapatwa na baridi ama akaingiwa na baridi.

Ugonjwa wa upele ni ugonjwa hatari sana ambao ueda ukasababisha vidonda na ata kuchipuka kwa ngozi. Daktari anamshughulikia mgonjwa ambaye amehadhirika sana na ugonjwa huu hatari wa upele.

Hii ndio dawa ya chanjo ya kudhibiti ugonjwa wa surua na mabusha ambayo inapeanwa ili kuweza kukinga watu wasije wakapata ugonjwa wa surua ama mabusha.

Kliniki ya kushughulikia maswala na matatizo ya meno ambayo inajulikana kama Fine Touch Dental Care, ni kliniki ambayo inakushughulikia kwa udharura na kukupa huduma nzuri tu kwa kukagua na kuchunguza hali ya meno yako.

Huyu ni daktari wa macho. Anamshugulikia mgonjwa. Daktari anachokifaa ambacho kinajulikana kama mwanga wa UV. Mwanga wa UV utumika ilikubaini viini vya (us)bakteria(us).

Hizi ni athari za mafuriko. Watu wamejikusanya wakikuja kuangalia vile ambavyo mafuriko yameweza kuleta uharibifu. Mafuriko haya yamesomba miti mikubwa na imefunga barabara.

Tahriki imetokea baada ya gari la kupepa mafuta na lori kugongana. Moto umeshuka ghafla na watu wengi wanakimbia ili wajaribu kuuzima ule moto.

Mtoto amelazwa hospitalini. Mama na baba wamesimama kando ya kitanda. Wanamwongelesha mtoto ambaye anaonekana ni kama amepata afueni.

Ni mama amechuchumaa akichota maji kwenye mfereji. Anachota maji na mtungi wa rangi ya manjano. Nyuma yake ni nguo ambazo zimefuliwa na zimewekwa juu ya kamba.

Hizi ni pakiti za tembe za dawa za chanjo. Dawa hizi zinatumika kukabiliana na magonjwa kama vile ukambi, mabusha pamoja na ugonjwa hatari wa rubela.

kwenye zahanati ya kushughulikia matatizo ya meno, madaktari wanashughulikia mteja wao. Wamevaa vifaa vya kinga pamoja na vifaa vinginenvyo, kama vile vifaa vya kutumia kung'oa meno.

Hapa ni eneo la kiangazi na ukame. Kwenye eneo hili hakuna nyasi pamoja na mimea. Ni mawe tu yametapakaa kila mahali huku miti michache ambayo imeonekana imekwisha kunyauka.

Mikebe ya dawa za vitamini. Hizi dawa ni za aina mbalimbali za vitamini kama vile Vitamin D .Hivi, hizi dawa zinatumika kuboresha na kuinua kiwango cha vitamini katika mwili.

Shughuli za uchukuzi na usafiri katika miji mikuu sasa zimeweza kutatizika, baada ya mafuriko makubwa ambayo yanashuhudiwa. Haya mafuriko yamefanya barabara mengi kuwa katika hali mbaya na ya kutopitika haswa katika msimu huu wa mafuriko.

Muuguzi anaandaa dawa ameshika sindano kwenye mkono wake huku akipima ile dawa kabla ya kumpa mtoto chanjo. Mama anamshika mtoto akisubiri apewe chanjo.

Ni kwenye chumba cha operesheni. Madaktari wamemlaza mgonjwa. Madaktari hao wamevaa barakoa pamoja na kinga mikononi yao ili waweze kudumisha usafi wanapomhudumia mgonjwa.

wamama wamejitwika watoto mgongoni pamoja na mitungi wakitembea masafa marefu ili waweze kutafuta maji kwa sababu katika eneo hili ya kiangazi, ni adimu sana maji kupatikana.

Hii ni dawa ya chanjo ya magonjwa kama vile ukambi, surua na mabushi. Chanjo hii ni muhimu sana haswa kwa watoto wadogo kwani magonjwa haya yanaweza yakaleta adhari kubwa sana haswa kwa watoto wadogo wakikosa chanjo hii muhimu.

Mama yuko kwenye chumba cha kuzalisha watoto. Amemzaa mtoto. Amemvalisha vizuri na amemfunika na nguo nzito ili mtoto asijeakaingiwa na baridi.

Hii dawa ya chanjo ya homa ya manjano ambayo inatumika haswa na watu ambao wanasafiri katika yale maeneo ambao ugonjwa huo unajulikana kuwa hatari mno

Daktari wa meno anamshungulikia mgonjwa. Mgonjwa ameng'olewa meno. Daktari amevaa vifaa vya kinga pamoja na vifaa vya kung'oa meno.

Wakulima wanashauriwa kuimarisha afya na ukuaji wa mimea yao kwa kunyunyiza dawa ambazo zinawasaidia mimea dhidi ya jua kali na pia kuzuia wadudu waharibifu kama vile viwavi.

Huyu anafukisa ndani ya bohari, amevaa nguo vya kumfunika dhidi ya dawa za kufukiza. Ufukizaji unasaidia kuangamiza mende, kunguni na wadudu wengine hatari.

Hawa kina mama wanachota maji kwenye chemichemi ndogo ya mai, maji ni machache wanachota na chombo kidogo, wakijaribu kujaza mitungi yao.

Madaktari kwenye zahanati

Mtaalamu wa masuala, matatizo na magonjwa ya meno anamkagua mteja wake ili aweze kubaini kama akona shida lolote la meno. Vilevile huyu daktari anamsaidia mteja wake kuosha ama kusafisha meno.

Huyu ni mfanyikazi katika kiwanda cha kutengeneza asidi na anaonekana pale kabisa ameweza kujifunga na kijivaa vizuri na ametumia vile vifaa ambavyo vinamsaidia kujikinga dhidi ya asidi.

Hii ni dawa aina ya Stamaril, hii dawa ni chanjo ya ugonjwa wa homa ya manjano. Ugonjwa wa homa ya manjano ni gonjwa hatari sana ambalo huna budi kupata chanjo ili kuepukana na athari zake.

Kwenye chumba za matibabu madaktari wamemlaza mgonjwa wao, wanamchuguza na kumfanyia utafiti kukiwa na utafiti wa kuchunguza hali ya meno yake pamoja na magonjwa mengine ya kibakteria.

Daktari huyu anampa mtoto chanjo ya mdomo, amevaa magwanda yake ya rangi ya nyeupe, mama ya mtoto amemshika mtoto wake, huku daktari akimpa chanjo.

Kwenye kliniki ya kushughulikia maswala ya meno, daktari wa meno anamshughulikia mgonjwa wake. Anavyo vifaa vya kungoa meno pamoja na vifaa vingine vya kinga.

Water Step ni shirika la maji. Shirika hili linawasaidia watu wengi kupata tangi za maji. Iliwaweze kuwa na maji ya kutosha, Haswa wakati wa kiangazi.

Mama mjamzito amelemewa na uchungu, mkunga anamshughulikia ili aweze kuzaa mtoto kwa njia iliyo bora. Mkunga amevaa vifaa vyake vya kinga ili kudumisha hali ya usafi.

Wasichana wameweza kushauriwa ya kwamba watembelee kliniki zilizoko karibu, ili waweze kupata mafunzo ya kutumia sodo, kama njia mojawao ya kujitunza kiafya na pia kuepukana na Ile kusuhswa hadi katika Jamii.

Shughuli za uchukuuzi na usafiri katika mitaa mbalimbali zimeweza kuathirika baada ya mafuriko makubwa ambayo yameshuhudiwa. Hayo mafuriko pia, yameweza kuzua maafa.

Hapa ni kwenye wadi ya uzazi. Madaktari wako katika shughuli za kuwazalisha kina mama. Mama mjamzito ameingia kwenye wadi akisubiri kuhudumiwa na madaktari.

Ni kwenye kliniki ya meno ya Dental Care. Kliniki hii imeweza kutuzwa na usafi wake umeimarishwa kwa hali ya juu. Vilevile wameweza kueka runinga ili kuburudisha wateja wanaosubiri huduma.

Wahudumu wa afya ya jamii, wamejitokeza kupiga kampeni, huku wakishauri watu wengi waweze kujitokeza, ili wapate chanjo dhidhi ya virusi hatari vya korona.

Baada ya tetemeko la kutisha la ardhi, nyumba kadhaa zimeweza kuporomoka na huenda watu wengi wamefunikwa katika vifusi. Kikundi cha kuokoa wanashughulika kuondoa vifusi ili waweze kuokoa watu ambao wamefunikwa.

IBU Brufen, ni dawa ambayo, inapunguza maumivu kwa mwili. Hizi ni dawa ambazo, zikona nguvu na zinatumika haswa kwa kutuliza maumivu ya viungo.

Ni kibanda cha daktari Mduba. Ameweka dawa za kienyeji kwenye chupa, dawa hizi zinatibu magonjwa kama vile nguvu za kiume, mishipa na ngiri, pamoja na magonjwa ya zinaa.

Albaa Mujarrabu ni moja wapo za dawa za kienyeji, ambayo haswa inatumika kwa wanaume. Hii dawa inadaiwa ya kwamba iko na uwezo wa kuimarisha nguvu za kiume.

Ni daktari wa meno akimshughulikia mgonjwa wake. Amevaa kinga mikononi mwake ili aweze kuimarisha usafi anapomshughulikia mgonjwa wake. Vile vile huyu daktari amevaa barakoa.

Huu ni moto wa msituni. Moto wa msituni mara nyingi huwa chanzo chake ni kigumu kubainika. Moto huu ukiachwa kusambaa sana ueda ukaleta uharibifu wa hali ya juu.

Wahudumu wa afya ya jamii wanatembelea vikijij huku wakisawishi na kuhamasisha wenyeji waweze kujua umuhimu wa kudumisha usafi haswa kuhakikisha ya kwamba wameweza kuchimba vyoo vya kutumiwa.

Hizi ni dawa za kienyeji. Dawa hizi zinatibu magonjwa ya aina mbali mbali, kama vile ugonjwa wa malaria, ungonja wa kisukari pamoja na magonjwa mengine.

Ngombe hamefungiwa kwenye mnandani. Daktari wa mifungo anashugulika hili aweze kuchukua sambuli ya kuchunguza ugonjwa ambao huenda unawatatiza ngombe wengi.

Anavuruta dawa ya chanjo kwenye sindano, dawa hizi iko kwa chupa tatu. Ni dawa za chanjo inatumika dhidi ya magojwa kama vile ukambi, mapusha na rubella.

Dawa za chanjo dhidi ya magonjwa ya ngozi. Magonjwa hayo ni kama vile kunayo ungonjwa ya ukambi, kunayo ugonjwa wa mabushu miongoni mwa magonjwa mengine ambayo yanaathiri ngozi. Hii chanjo ni muhimu sana katika kukinga magonjwa ambayo yanasababisha ama yanaleta madhara ya ngozi.

Daktari anamkagua na kumchunguza mtoto mchanga ambaye amezaliwa kabla ya siku zake kufika kwenye kiangulio cha mtoto, kiangulio hiki kinawasaidia watoto waweze kukua vizuri.

Hii ni dawa aina ya MMR .Dawa hii ni dawa ya chanjo dhidi ya magonjwa kama vile ukambi, surua na mabushi. Magonjwa haya ni sharti mtu aweze kupata chanjo, ili kuzuia athari zake.

Vitamin D3 ni moja wapo ya madini. Madini ya Vitamin D ni madini muhimu sana kwa mwili. Madini haya yanasaidia kuboresha na kuipa nguvu mifupa.

Huyu ni daktari ameshika dawa mbili za chupa mkononi akivuruta dawa hio kwa sindano. Daktari huyu amevaa pete kwa kidole chake cha chanda.

Kwenye wodi ya wazazi manesi wawili wanawahudumia watoto ambao wamezaliwa Hawa ni watoto mapacha mama yao ameketi kando ya kitanda.

Huyu ni daktari wa kuosha meno, akimshungulikia mteja wake. Daktari huyu ,amevaa kinga mikononi mwake ili kudumisha usafi wakati wa huduma. Vile vile huyo daktari amevaa barakoa na tochi kwenye pachi lake la uso.

Dawa ya chanjo ya MMR ni dawa ambayo inasaidia kukinga magonjwa, kama vile ukambi, surua na mabushi. Haya ni magonjwa hatari sana ambayo bila chanjo huenda yakaleta hatari kubwa.

Ni madaktari wa maswala ya meno wakimshugulikia mteja wao, madaktari wanevaa vifaa vya kinga mikononi yao huku wakishugulikia mteja wao. Ni madaktari wakushugulikia maswala ya meno kama vile kuosha meno.

Ni siku ya kusherehekea siku ya kuskia duniani. Wataalam wa afya wametoa huduma za bure miongoni mwa watu waliokuwa na matatizo ya maskio ili waweze kufanyiwa uchunguzi.

Ni mama na mtoto na manesi wawili, manesi Hawa wanamkakua mtoto baada ya mama kumpeleka mtoto hospitalini, mtoto anapewa chanjo.

Madini ya Calcium ni moja wapo ya madini yaliyo na manufaa bora mwilini, Madini haya yanachangia katika uimarishaji wa mifupa na kuipa nguvu mifupa.

Daktari wa maswala ya watoto wachanga anamshughulikia mtoto ambaye amezaliwa kabla ya kutimiza ama kufikisha ile siku ya kuzaliwa. Mtoto amewekwa kwenye kiangulio ili aweze kukua vizuri na kuimarika.

Ni eneo la ukame na kiangazi kali. Mama amesimama kando na misokaa mingi ambayo imetapakaa kwenye ardhi. Miti iliyoko kando yake imeanza kunyauka.

Shule nyingi mashinani kwa sasa zimeweza kutabasamu baada ya shirika la Hopecare kuwatengenezea tangi za kuweka maji safi ya matumizi na ya kukunywa.

Madini ya chuma almaarufu kama Iron tablets ni madini ambayo yanasaidia sana katika kuimarisha uzalishaji wa damu katika mwili. Uzalishaji wa damu ni muhimu sana kwa kuimarisha kinga mwilini.

Chanjo aina ya MMR ni dawa ambayo inatumika kukinga magonjwa kama yale ukambi, surua na mabushi. Hayo ni magonjwa ambayo ni hatari mno na bila chanjo, hayo magonjwa yanaweza yakamtatiza mtu.

Huyu ameshika kizima moto , kizima moto ni ya rangi ya nyekundu . Kizima moto hiki kinatoa gesi ya rangi nyeupe kama moshi huku akingangana kuzima moto

Watu kadhaa wanahofia kuangamia na kupoteza mali zao baada ya moto kuzuka na kuchoma makazi yao. Kiini na kilichosababisha moto haijaweza kubainiwa.

Madini ya Vitamin D ni madini ambayo ni muhimu sana katika mwili wa binadamu kwani madini haya huyasaidia kwa kujenga, kuboresha na kuipa nguvu mifupa.

Hii ni dosi ya mara moja ya chanjo. Chanjo hii inakinga mwili dhidi ya magonjwa kama vile surua, ukambi na mabushi kwani magonjwa haya yasipopata chanjo ueda yakaleta athari kubwa sana ya kiafya.

Eneo la kaskazini mwa Kenya limeweza kushuhudia ukali wa kiangazi. Ukali huu umesababisha ng'ombe wengi kuangamia, huku mizoga ya ng'ombe na mifugo mingine ikitapakaa kila mahali.

Hii ni dawa ya chanjo ya aina ya homa ambayo inayojulikana kama homa ya manjano. Homa ya manjano ni gonjwa hatari sana na chanjo hii huwa inapeana haswa kwa watu ambao wanasafiri katika maeneo yaliyoadhirika na ugonjwa huo.

Daktari wa kushugulikia maswala, matatizo na magonjwa ya masikio anamshugulikia mgonjwa wake na amemwekea mpira ili aweze kutoa ujafu ama uzaha kwenye masikio yake.

Hii ni dawa ya kienyeji wa mwarubaini kutoka maeneo ya kilifi, dawa hii imewekwa kwenye chupa. Chupa hii imefungwa na kifuniko cheupe ikiwa na mchoro wa mti wa mwarubaini.

Huyu anafanya ufukisaji amevaa aproni yake na vifaa vingine kujizuia dhidi za hizo dawa, ufukuzaji usaidia kufukuza wadudu kama vile mbu, mende pamoja na wadudu wengine.

Mama anamiminia sabuni ya maji mtoto mkononi. Wamevaa barakoa ili kuzingatia vipengeli vya usafi kwa sababu ya virusi vya kuambukizwa vya korona.

Hawa ni wahudumu wa afya, wakinawa mikono kwa sabuni na maji mengi ya kutiririka. Huku wakiwa wamevaa barakoa, kama njia mojewapo wa kuzingatia vipengele vya afya, ili kujizuia dhidi ya ugonjwa wa korona.

Gari la kubeba mafuta, limeweza kulipuka na kushika moto papo hapo, baada ya kugongana ana kwa ana na lori ya mzigo. Watu wengi walikimbilia pale, kujaribu kuuzima huo moto, wakisubiri wazima moto wafike.

Haya ni madini ya vitamini. Vitamini ni madini mojawapo ambayo yanasaidia, haswa katika kuipa nguvu na ukuaji wa mifupa.

Maaskari wanachunguza bidha ambazo zinatumika, ambazo zinauzwa, iliwaweze kubahini kama imiidhinishwa kutumika na binadamu na haina mazara yoyote ya kiafya.

Daktari ameshika sindano na dawa ya chanjo. Vilevile amevaa kinga mkononi mwake . Dawa hii imewekwa kibandiko ambacho kinaelezea ya kwamba ni dawa ya chanjo.

Mkulima ananyunyiza dawa mimea yake. Dawa hii inasaidia katika kukinga mimea dhidi ya jua pamoja na wadudu waharibifu kama vile viwavi.

Wakongwe sasa hivi wanashauriwa wapate chanjo la Corona pamoja na kuzingatia vile vipengele vya kiafya ili waweze kuimarisha haswa kinga zao za mwili.

Madaktari wako katika chumba cha mahututi ya operesheni, wamemuandaa mgonjwa huku wakijiandaa na kupanga vifaa vyao ili waweze kumhudumia mgonjwa kwa wakati ufaao.

Daktari wa meno anamshughulikia mgonjwa wake. Amevaa joho lake jeusi la kazi, pamoja na kinga mikononi mwake, ili ahakikishe kwamba anatoa huduma bora kwa mteja wake.

Mama amepeleka mtoto wake kwenye sahanati ama kliniki ili aweze kupata chanjo dhidhi ya magonjwa kama vile homa ya manjano, surua na mabushi

Huyu ni nesi ambanye anampa mtoto chanjo. Huyu nesi amevaa miwani, huku mama wa mtoto akiwa amembeba mtoto wake mikononi na amevaa kofia ya rangi ya nyekundu.

Ni dawa ya unga ambayo unachanganya na maji hii dawa ni chanjo spesheli ya ugonjwa wa homa ya manjano. Ugonjwa wa homa ya manjano ni gonjwa hatari ambalo linahitaji chanjo kikamilifu.

Madaktari wanamshughulikia mgonjwa, ambaye ako katika hali ya mahututi, huku wakiwa wamemwekea gezi ya oxygeni ili iweze kumsaidia apate nguvu ya kuendelea na matibabu.

Hii ni chanjo ya homa ya manjano. Homa ya manjano ni ugonjwa ambao ni hatari sana, na ni muhimu kupata chanjo hii haswa unaposafiri ama unapotembea katika maeneo ambayo ugonjwa huo unatatiza watu.

Hii ni dawa ya kifafa. Kifafa ni ugonjwa wa kupoteza fahamu, kutupatupa mikono na miguu pamoja na kutoa pofu mdomoni. Ugonjwa huu usipo shughulikiwa kidharura ueda ukaleta maafa.

Hii ni dawa ya chanjo na sindano. Dawa hii imewekwa kwenye chupa. Dawa hii ni chanjo ya magonjwa kama vile: ukambi, surua na mabushi.

Nesi anafuruta dawa kutoka kwa chupa. Nesi huyu amevaa joho lake la kazi ya rangi ya nyeupe , vile vile amevaa barakoa na amesuka nywele zake.

Hizi ni tembe za dawa za maumivu zijulikanazo kama Ibuprofen. Dawa hizi zinasaidia kupunguza maumivu makali pamoja na maumivu ya misuli.

Hawa ni madaktari wa kushughulikia watoto wachanga. Madaktari hao wamevaa kinga mikononi mwao ili kudumisha usafi wanapomhudumia mtoto. Mtoto huyu mchanga ameweka kwenye mashine ya kumsaidia kupiga damu.

Madini ya Vitamin D3 ni madini ambayo ni muhimu sana kwani madini haya husaidia katika kuimarisha na kuboresha mifupa, kuimarisha moyo na misuli pamoja na kuimarisha kinga za mwili.

Hii ni dawa na sindano. Dawa hii ni ya chanjo ya homa ya manjano. Kwani homa ya manjano ni ugonjwa hatari mno. Haswa ambayo huwa inaadhiri macho pamoja na sehemu nyingine za mwili.

Huyu ni daktari wa kushughulikia maswala na matatizo ya meno. Huyu daktari anamshughulikia mgonjwa wake. Ameweza kuvaa kinga kwa mkono wake pamoja na kifaa cha kung'oa meno. Vilevile, amevaa barakoa pamoja na tochi ya kumulika.

Hili ni kundi kubwa sana la nzige. Nzige ni waharibifu mno na wana uwezo wa kuziharibu na kuzila mimea nyingi sana kwa muda mfupi. Anaonekana anajaribu kuwafukuza wale nzige ili wasiendelee kuzua uharibifu mwingi.

Kwenye zahanati ya kushughulikia maswala, matatizo na magonjwa ya macho. Daktari anamkagua mgonjwa wake ili aweze kutathmini hali ya macho yake ili aweze kupata matibabu ipasavyo

Daktari wa meno anamshughulikia mgonjwa wake hospitalini. Kama hili ilivyo ada amevaa joho lake la kazi, la rangi ya nyeupe. Na vifaa vingine vya kinga, ili kumhudumia mgonwa kwa njia ya usafi.

Kwa msimu huu wa gonjwa la korona ambalo limetisha na kuleta maafa mengi. Daktari anamdunga mgonjwa sindano ya chanjo ili aweze kujikinga dhidi ya virusi hivyo ambavyo ni hatari.

Madini aina ya calcium ni madini ambayo yana umuhimu kabisa katika afya ya binadamu. Madini huchangia ukuaji wa mifupa na pia kutia nguvu kwenye mifupa.

Daktari anapeana chanjo, ameshika pamba mkononi mwake huku foleni ndefu ya watu ikishuhudiwa wakisubiri nao waweze kupata hio chanjo.

Watu wengi wamejitokeza katika msimu wa korona ili waweze kupata chanjo ambayo ni muhimu sana ambayo itawasaidia kukinga dhidi ya virusi hivyo ambavyo zimezidi kusambaa na kuzua maafa.

Baada ya mfuriko makubwa, sasa hivi kuna wasiwasi ya kwamba huenda mali nyingi izimeweza kuharibika, huku watu wakijaribu kuokoa vitu na mali zao ambayo yamesombwa na mafuriko.

Ni dawa za kienyeji. za kampuni ya Zephania Life Herbal Clinic. Hizi dawa za kienyeji zinatumika kwa magonjwa kama vile, Shinikizo la damu mwilini.

Wanaanchi wameshauriwa waweze kujitokeza pamoja na watoto wao walio chini ya miaka kumi ili waweze kupata chanjo dhidi ya magonjwa hatari kama vile ugonjwa wa kupooza na ugonjwa wa Homa ya manjano.

Hizi ni tembe za dawa ya aina ya ( ion JLH). Dawa hii utumika kupunguza uchovu vile vile dawa hii ni muhimu sana katika kutengeneza seli za damu.

Pametokea mafuriko, mama na mtoto wanatembea ndani ya maji. Mama ameshika kijiti ili aweze kupima kimo cha maji. Kando kando kunayo majengo ya nyumba ya mabati.

Nikatika afla ya mbwembwe na furaha. Umati unaonekana kufurahia na kusherekea mno huku wakiinua mikono juu kwa ishira ya kwamba wanashabikia na kufurahia wanayoyasikia.

Fundi wa bomba anakwea kwenye juu ya tanki. Tanki imeinuliwa na fundi wa mabomba anaipanda, ili kuikagua kama ina hitilafu yoyote.

Daktari anamshughulikia mgonjwa katika chumba cha huduma ya kwanza. Huyu mgonjwa anafanyiwa huduma ya kwanza ili aweze kupata nguvu na utabithi wa kupokea matibabu.

Tembe za madini ya vitamini D,ni tembe ambazo ni muhimu sana. Tembe hizi zinasaidia katika kuimarisha mifupa, kuipa nguvu mifupa pamoja na meno.

Huyu ni daktari, daktari amevaa joho lake ya rangi ya nyeupe, ameshika sindano na dawa mikononi mwake amevaa barakoa pamoja na miwani.

Hili ni bango la daktari Galazinga, daktari huyu ni mganga shubafu ambaye anaaminika kuuza dawa za mapenzi, pamoja na dawa za kuvutia.

Hawa ni madaktari wa masuala na matatizo ya meno, wakimkagua mgonjwa ambaye amelazwa kule hospitalini. Wameshika vifaa vya kung'oa meno, pamoja na vile vifaa vya kinga.

Wanafanya kazi ya kufukiza nyumba, ufukizaji wa nyumba husaidia katika kuaribu ama kuangamiza wadudu kama vile, mbu, mende, kunguni na wadudu wengine.

Maafisa wa tume ya uchaguzi la mpaka nchini, wanapaka rangi kwenye vidole vya wapigaji kura ili kuepuka visa vya udanganyifu kama vile kupiga kura mara mbili.

Tembe za Iron ni tembe ambazo ni muhimu sana. Hizi tembe zinazo vitamini aina ya vitamini C, Hii vitamini inasaidi mwili katika kuhimarisha kinga.

Muuguzi anampa chanjo mtoto. Chanjo kwa watoto wachanga inawasaidia katika kuimarisha kinga za miili yao dhidi ya magonjwa hatari ya kuambukizwa kama vile ukambi na mapooza.

Hawa ni daktari wa kushughulikia matatizo na masuala ya meno. Madaktari hawa wamemlaza mgonjwa wao uku wakiwa wamevaa barakoa na kinga mikononi yao ili kudumisha usafi wanapomhudumia mgonjwa.

Ni dawa za Azomax Azithromycin, hizi dawa zinatumika katika kutibu magonjwa ya kibakteria, dawa hizi ni tembe sita ambazo zinamezwa kwa mara moja.

Hii ni dawa ya chanjo ya magonjwa kama vile mabushi na surua na wataalamu wa afya wanashauri watu wengi waweza kuchukua chanjo hili kwa sababu hayo magonjwa ni hatari sana haswa usipopata hii chanjo.

Hizi ni dawa za kupunguza maumivu ambazo zinajulikana kama Analgesic Drugs . Dawa hizi ni dawa dhabiti yenye nguvu na ina uwezo wa kupunguza maumivu kwa upesi.

hizi ni sindano na dawa za chanjo dawa hizi zinatibu magonjwa kama

Mama amemleta mtoto kwa kliniki, daktari anamkagua mtoto . Daktari huyu amevalia barakoa na miwani, vile vile mama wa mtoto amevalia barakoa.

Muuguzi anampa mtoto chanjo. Mama anaonekana pale kumsaidia muuguzi kumshika mtoto ili aweze kupata chanjo ambayo ni muhimu sana kwa watoto wachanga.

Ni dawa ya chanjo na sindano. Dawa hii ni dawa ya chanjo ya magonjwa kama vile surua, ukambi na mabushi. Daktari amefaa kinga mkononi mwake.

Almashauri ya umoja wamataifa, wameungana mkono pamoja na idara ya serikali, ili waweze kupiga jeki chanjo hasa Kwa watoto wadogo dhidi ya ugonjwa wa polio, ukambi na surua.

Daktari ameshika sindano mkononi, kisha anampangusa huyu mama sehemu ya kumdunga sindano. Daktari huyu amevaa joha lake la kazi ya rangi nyeupe na miwani inaninginia shingoni mwake.

Taasisi ya Serum, inashughulika na madawa ya chanjo kama vile dawa za ukambi, dawa za surua na dawa za maboshi .Hizi ni chanjo ambazo ni muhimu sana katika kuhakikisha ya kwamba umejizuia dhidi ya magonjwa hayo hatari.

Wazazi wanashauriwa kuhakikisha ya kwamba watoto wao wa mwaka moja na miaka mitatu wameweza kupata chanjo dhidi ya virusi vya korona, ili wasije wakaambukizwa na magonjwa mengine hatari.

Bawabu ananawa mikono yake, anazingatia vipengee muhimu vya afya ambavyo vimetolewa na idara ya afya kuhusiana na virusi vya corona ambavyo vimezidi kusambaa.

Wanafunzi shuleni sasa hivi wanatakiwa kuwa makini na kuzingatia vile vipengee vya kiafya ili waweze kuepukana na virusi vya korona ambavyo kwa sasa hivi vimeweza kusambaa kwa kasi mno na vimeleta maafa mengi.

Ni madaktari wakushughulikia matatizo na maswala ya meno, madaktari hao wamemlaza mgonjwa wao, huku wakio wamevaa kinga mikononi ili kudumisha usafi wakati wa matibabu.

Hawa ni wahudumi wawili wa afya ya kijamii. Wamewatembelea watu nyumbani. Wanafundishwa jinsi ya kutengeneza vifaa vya kinyumbani ya kunawia mikono.

Ni makala ya maporomoko ya nyumba yaliyo chapishwa mwaka elfu mbili kumi na tisa. Watu wengi wamejikusanya pamoja na waokoaji ambao wanatafuta waliofunikwa na vifuzi.

Mkulima ananyunyiza mimea zake zile dawa amabazo zinazuiya wale wadudu waaribivu ili mimea zake ziweze kunawiri bila tatizo lolote

Mafuriko yamezidi, huyu anatumia mashua ili aweze kusafirisha mali yake ya nyumba. Kwenye mashua ameweka malazi viti pamoja na vitu vingine vya matumizi.

Hizi ni tembe tisini za dawa ya isi iron. Dawa hisi zina madini ambayo inasaidia kufura kwa tumbo na pia kuchangia katika uzalishaji wa nguvu mwilini.

Hii ni dawa ya MMR. Kando ya hii dawa Kuna sindano ya chajo. Dawa hii ya MMR hutumika kwa magojwa kama vile surua , ukambi na mabushi.

Ajali kubwa limetokea, baada ya gari la mafuta na lori la mzigo kugongana ana kwa ana, huku ikisababisha maafa ya watu kadhaa. Watu wengi wanahofia huenda wamepoteza maisha yao.

Janga la mafuriko linaloshuhudiwa kwa sababu ya mvua nyingi. Huenda likazua hatari ya mkurupuko ya magonjwa mengi ya maji kama vile kipindupindu.

Madini ni moja wapo ya virutubishi ambavyo vinahitajika sana katika mwili wa binadamu. Madini husaidia katika kuipa mifupa nguvu na kuimarisha mifupa.

Nesi anampa chanjom mgonjwa. Mgonjwa huyu amekunja mkono wake wa shati, ili apate kudngwa sindano. Wote wawili wamevaa barakoa. Huku nesi akiwa amevalia nguo ya rangi ya samawati.

Ni nzige kwenye shamba la mahindi. Enzige hawa wamejikusanya juu ya mahindi. Enzige hawa wanarangi kama nguo ya wanajeshi.

Daktari wa meno anamkagua mteja wake. Amevaa vile vifaa vyake vya kinga pamoja na kile kifaa cha kung'oa meno. Daktari wa meno ana utajriba wa kutathmini hali ya meno yako, ili aweze kujua kama jino lako linafaa kung'olewa.

Wagonjwa wa virusi vya ukimwi wameshauriwa waweze kuzingatia na kuzitumia zile dawa za kupunguza ukali wa virusi almaarufu kama ARVs ili waweze kuimarisha Kinga za mwili Yao.

Idara ya afya pamoja na wahudumu wa afya ya kijamii, wameweza kukutana kwa mkutano wa kidharura, ili waweze kuzungumzia jinsi ambavyo vipengee muhimu vya kiafya vitafwatiliwa katika msimu wa korona,

Watu wengi wanahofiwa kupoteza maisha baada ya hajali kutokia barabarani. Pale ambapo gari la mafuta na lori yameweza kugongana ana kwa ana.

Madaktari wanaitengeneza mashine ya kupima shinikizo la damu. Mgonjwa ameketi akisubiri hiyo mashine iwezekuandaliwe vizuri ili aweze kupima shinikizo la damu.

Ni kwenye chumba cha upasuaji, madaktari wako katika pilkapilka na shughuli za kumwandaa mgonjwa ili aweze kufanyiwa upasuaji wa kidharura kabla hali yake ya afya kudorora.

Katika maeneo ya ukame, watu wengi ama wakaaji wengi wa maeneo hayo, wanayo matatizo ya kupata maji. Maji hivyo basi, imekuwa ni kitu ambacho ni adimu sana katika hizo jamii, huku wakitatizika kutembea masafa marefu, ili waweze kupata maji.

Hizi ni sodo ambazo zimewekwa kwenye paketi ya rangi ya samawati na rangi ya waridi. Sodo hizi zinatumika na wasichana ili kudumisha usafi haswa wakati wa hedhi.

Watu wengi wanahofia kufunikwa na vifuzi vya nyumba baada ya tetemeko kubwa la ardhi. Huku vikundi vya kushughulika na uokoaji wakijaribu vyovyote vile ili waweze kuokoa wale ambao, wamefunikwa kwenye vifuzi vya nyumba ambazo zimeweza kuanguka.

Mafuriko yanayoshuhudiwa yameweza kuzua uharibifu mwingi mno. Mafuriko hayo yameweza kusomba mali kadhaa yakiwemo vyumba ama vile vibanda ambavyo vimejengwa kando kando ya barabara.

Huyu ni daktari akivuruta dawa kwa sindano. Dawa hii imewekwa kwa chupa. Daktari huyu amevaa magwanda ya rangi ya manjano na barakoa.

Mafuriko yameleta hasara nyingi huku maeneo mengine yakishuhudia mafuriko mazito, mafuriko hayo yameweza kusomba kila kitu hata pamoja na magari barabarani.

Mtaalamu wa kufukiza nyumba anaendelea kufukiza. Amejifunga kibobwe na amevaa vile vifaa vya kujikinga dhidi ya dawa za kufukiza ambazo huenda zikaleta adhari ya ngozi,

Muuguzi anaonekana pale kabisa akimshughulikia mgonjwa pale akiwa amemlaza na anamtathmini ama kumchunguza kabla ya kupata matibabu.

Tembe za Azithromycin ni tembe ambazo zinatumika kukabiliana na magonjwa ya kuambukizwa na magonjwa mengine kama vile magonjwa ya kibakteria.

Kutengeneza mifereji ya maji imeleta afueni, haswa kwa wakati ambao watu wameshinda kushuhudia magonjwa mengi kama vile virusi hatari vya Corona na hivyo ni vyema watu wahakikishe kila mara wanaosha mikono yao, ili waweze kuzuia uambukizaji.

Shirika la maji la Boya limeweza kujenga mradi mkubwa ambao unawasaidia wanakijiji wengi waweze kupata maji kwa sababu eneo kama hili kumekuwa na tatizo kubwa sana ya uhaba wa maji uku watu wengi wakitaabika kupata maji ya matumizi nyumbani.

Ni mama amepeleka mtoto wake kwa muhudumu wa afya, muhudumu huyu anamsikiliza huyu mama, anapomuelezea habari na dalili za ugonjwa wa mtoto wake, ili aweze kupata dawa inayo takikana.

Hapa ni kwenye chumba cha hali ya maututi. Madaktari wanamshughulikia mgonjwa huku wakiwa wamemweka mashine ya kumsaidia kupiga damu na kupumua.

Madini ya kikundi cha D almaarufu vitamin D ni madini ambayo ni muhimu katika mwili wa binadamu. Haya madini husaidia kuimarisha na kuipa nguvu mifupa, pamoja na kuipa nguvu ubongo.

Muuguzi anaomba mtoto chanjo ya mdomo, chanjo hii ni muhimu sana katika kuzuia magonjwa hatari ambayo huenda yakazua athari za kiafya katika maisha ya mtoto. Chanjo hii pia hutumika ili kuimarisha kinga za mwili kwa watoto.

Kwenya kitengo cha kuzalisha kina mama, nesi anamkumbatia mtoto ambaye amezaliwa tu. Amemfunika mtoto kwa nguo mzito kwani mtoto mchanga ambaye amezaliwa huwa anahadhiriwa sana na baridi.

Punde tu baada ya mtoto kuzaliwa, daktari anapaswa kumpa chanjo ya mdomo, hii chanjo huwa inasaidia kuzuia magonjwa hatari kama vili ugonjwa wa kupooza.

Hizi ni tembe na sindano kwenye meza. Kunayo dawa nyingine na hii dawa inatumika kama chanjo dhidi ya magonjwa kama vile ukambi, mapunshi na vipele.

Ni kwenye kiwanda cha kutengeneza asidi . Dawa ya asidi ni dawa ambayo ni hatari mno. Kuna wale ambao wanashughulika kutengeneza hii asidi wanashauriwa kujivaa na kuvaa vile vifaa vya kinga ili kuepuka madhara ya asidi .

Hii ni dawa ya chanjo ya homa ya manjano. Homa ya manjano husabazwa na mbu na ni ugonjwa ambao ni hatari mno usipopata chanjo kwa wakati ufao.

Madini ya kikundi cha D almaarufu vitamin D ni moja wapo ya madini ambayo ni muhimu sana. Madini haya yanachangika pakubwa katika kuimarisha na kuipa nguvu mifupa.

Ni kwenye chumba cha kiangulio cha watoto . Huyu mama anamwangalia mtoto wake ndani ya kiangulio . Kiangulio inasaidia mtoto aweze kunawiri hata baada ya kuzaliwa kabla ya siku yake ya kuzaliwa kufika.

Huyu ni mkunga anamshughulikia mama mzito ambaye yuko karibu kujifungua. Mama huyu mjamzito anajikarakara kwa uchungu kwenye kiti kwani uchungu wa kuzaa umeanza.

Ni siku ya kusherehekea, siku ya kusikia ulimwenguni, madaktari wanamshughulikia mgonjwa, wanamkagua na kuchunguza maskio yake ili aweze kupata matibabu ya masikio.

Ni ganga ganga za mganga. Mganga ameketi kwa mkeka pamoja na vifaa vyake vya uganga. Ameshika mkia kwenye mkono wake wa kulia.

Ni kwenye kitengo cha kushughulikia na kuzalisha watoto. Manesi wako na shughuli za hapa na pale wakishughulikia wale watoto wamezaliwa. Shughuli hizi zinafanyika wa mahala palio na usafi wakutosha.

Hizi ni dawa za chanjo pamoja na tembe za kumeza. Dawa ya chanjo aina moja wapo ya homa ya manjano, hutumika ili kukinga watu haswa wanaposafiri katika sehemu ambazo zimeadhirika na ugonjwa huo.

Daktari ameshika sindano na dawa ya chanjo ijulikanayo kama MMR vaccine daktari huyu amevaa kinga ya rangi ya samawati mkononi mwake.

Janga la mafuriko limezidii kutatiza hali ya uchukuzi na usafiri katika maeneo mengi, baada ya barabara mengi kukatika na kusombwa na maji huku watu wengi wakitatizika mno.